Mwanariadha katika kiti cha magurudumu amevaa jaketi la buluu na glovu za ndondi za kijani akipiga mfuko wa ndondi kwa bidii. Mshirika wake anayesimama amevaa jaketi jekundu, suruali ya buluu na glovu za buluu, akishikilia mfuko huo kwa utulivu na msaada. Mazingira ya ukumbi wa mazoezi yanaonekana ya kawaida yakiwa na benchi la mbao na vifaa vingine vya mazoezi nyuma.